Mchoro huu unaonyesha ubao, ambao umeandikwa na ajenda ya mkutano. Hapa ni darasa inavyo onekana. Ubao huu rangi yake, ni rangi...

Mchoro huu unaonyesha wachezaji walemavu ambao wanadotia, wako kwenye uwanjani na wanacheza .Wamevaa sare rasmi ya timu kuu ya nchi ya Kenya.

Mchoro huu unaonyesha wachezaji hasa wakimbiaji. Hii ni baada ya kushinda pengine jinsi inavyodhihirishwa na vicheko vyao na kutabasamu kwao. wamebeba bendera ya nchi ya taifa ya Kenya.

Mchoro huu unaonyesha darasa ndani ya darasa hili kuna meza na madawati pengine humu ni darasa la kusomea hali kadhalika darasa hili lina.

Mchoro huu unaonyesha mlango ambao umeandikwa kwa lugha ya kimombo, hakuna kutoka kwa wanafunzi. Pengine ni mlango iunaotumika na wakubwa au mlango muhimu au wenye siri.

Mchoro unaonyesha uabo amabao rangi yake ni nyeupe. Ubao huu uko darasani, vilevile inaonyesha kifagio ambacho kinatumika kufanya usafi katika darasa.

Mchoro huu unaonyesha mchoro wa kitarakilishi. Kitarakilishi hii inaonyesha kwa wale wa kimobo kwamba, inafaa itumike kwa njia ya kimasomo pekee.

Mchoro huu unaonyesha, walemavu ambao wamekalia kwenye kiti maguru chao. Walemavu hao wamevaa fulana ya rangi nyekundu. Wamefurahia na wanatabasamu.

Hili ni jumba la kifahari la kifalme. Hili jumba lina bustani nzuri sana, maridadi ambayo ina mvuto mkubwa sana. Hili jumba roshani ambayo inavutia sana.

Mchoro huu unaonyesha mtu pengine kilema ambaye amekikalia kiti maguru. Mtu huyu amevaa saa na amebeba vitabu vikubwa sana.

Mchoro huu unaonyesha vitabu vingi sana, ambavyo vimewekwa juu ya mezani. Vitabu hivi pengine vimo shuleni au maktabani. Vitabu hivi vinasomwa na mwanafunzi au ni vya mwalimu.

Mchoro huu unaonyesha mchoro wa kipatakilishi, na sehemu zake kama vile, kipanya. Mchoro huu pia unaonyesha meza, meza ambayo rangi yake ni nyekundu.

Picha hii ni mchezo wa kabumbu au kandanda mchezo huu unachezwa na viwete au watu wasikokua na miguu mchoro huu unatuonyesha dhidi ya kuboresha michezo.

Mchoro huu pengine ni mandhari wa shuleni au au kwenye polisi. Kwa sababu kuna chuma cha bendera ambacho kinaonyesha bendera kumefungwa. Pia kuna tenki ya kalaa ya nyekundu.

Mchoro huu unaonyesha mtu ambaye anaongea, kwenye mkutano au sherehe. Mtu huyu ana maikrofoni kwenye mikono yake na anatabasamu huku akiongea. Mtu huyu amevaa amevaa suti maridadi.